Huyu ni mtoto mdogo mwenye anaonekana mgonjwa. Wazazi wake leta hospitalini ili apate matibabu. Na daktari anamduga sindano huku sehemu ya juu ya mkono.

mgonjwa huyu amevaa kifaa cha kumsaidia kusimama au kutembea akiwa ameambatana na wahudumu wa afya waliovaa mavazi meupe ya kitabibu

Mhudumu wa afya anajiandaa kuchukua dawa kutoka kwenye chupa kutumia sindano huku akiwa amevaa barakoa kwa ajili ya kuzuia maambukizi.

Cranberry pills ni vidonge vinavyotokana na tunda la cranberry ambavyo husaidia kuzuia maambukizi ya njia ya mkono UTI , kuzuia bakteria kujishikiza kwenye kipofu.

Huyu mtu mgonjwa amelazwa kwenye mashini ya MRI meaning magentic resonance imaging huku mtaalam wa afya akimhudumia kwa upole. MRI hutumika kuchukua picha za ndani ya mwili bila kufanya upasuaji.

Hapa ni kituo cha kulelea watoto wadogo. Na baba huyo anaonekana kuwa akaja kumchukua binti yake lakini yeye analala usingizi mzito sana.

Huyu ni daktari wa macho huku akimfanyia uchunguzi mgonjwa kwa kutumia kipamalo, hii inaashiria mazingira ya kitaalamu ya afya yanayopatikana katika vyuo vikuu vya tiba au sayansi ya afya.

Epilepsy Medicine ni dawa maalum zinazosaidi kudhibitisha ndengendege au kupunguza mashambulizi ya kifafa. Dawa hii hufanya kazi kwa kutuliza shughuli zisizokawaida za umeme kwenye ubongo.

Huyu ni daktari wa upasuaji, inaonekana kuwa akijiandaa au akijitayarisha kabla ya kuingia katika kazi ya upasuaji. Kwa ajili ya kupasua mgonjwa, daktari amevaa mavazi maalum ya chamba cha upasuaji.

Hizi dawa zote hapa ni vitamin D3 . Ni aina ya vitamin D ambayo husaidia mwili kuyayusha na kufyonza kalsiamu. Jambo muhimu kwa mifupa imara, meno na afya ya misuli.

Hapa ni kituo cha afya ambapo chanjo ya watoto wadogo utolewa. Huyu daktari anaonekana akimdodosha mtoto mdogo dawa ya mtone ya Polio mdomoni ili kukinga dhidi ya ugonjwa huo hatari.

Hapa kunatokana na mafuriko makubwa yaliyosababisha na mvua mingi ilionyesha kufurika barabarani na magari hata hayawezi kupita. Watu hao wantumia bodaboda, huyu anaendesha na mwingine anashikilia ili isianguke.

Hapa kuna mtungi mdogo wa rangi nyeusi. Na kuna mtu anayesimama karibu yake, huku akimsaidia msichana mdogo kumimina sanitizer ili aoshe mkononi wake kabla ya kuingia ndani. Na wote wawili wamevaa maski.

Huyu ni daktari wa macho ambaye anafanyia uchunguzi kwa mgonjwa aliyefika hospitalini kwa ajili ya matatizo ya ya macho, daktrai anatumia vifaa maalum vya kuangalia vizuri hali ya macho ya mgonjwa, ili aweze kugundua tatizo na kumpa matibabu sahihi.

Hii ni chanjo ya kuzuia magonjwa matatu muhimu ya watoto. Ya kwanza rubela, wa pili ni kiberanyoro, wa tatu ni surua. Hii chanjo ni kombora watatu yani three in one . Pia huitwa chanjo ya MMR Two .

Hapa ni hospitali ya meno, inaonekana kuwa huyu daktari wa meno amemtoa jino yenye ilikuwa inamuuma mgonjwa huyu. Daktari amevaa glovu za usafi na vifaa maalum vya kutibu.

Chanjo ya yellow fever, ni sindano inayolinda mwili, dhidi ya ugonjwa ya homa la manjano, unaosababishwa na virusi vinanvyoeneza na mbu. Chanjo hili huletwa mara moja maishani na huanza kulinda baada ya siku chache.

Hapa kuna mtungi mdogo wenye rangi nyekundu. Watoto hawa wanaonekana kuwa wananawa mkono vizuri kabla kuingia mahali au baada ya kutoka au kumaliza kazi yao.

Huyu ni mama moja aliyeleta mtoto wake mchanga hospitalini. Anaonekana kuwa ni mgonjwa, na daktari anamdunga sindano huku sehemu ya juu ya mguu, ili mtoto huyu apate afueni.

Huyu ni mama aliyeleta mtoto wake mchanga mwenye anaonekana mgonjwa hospitali. Daktari pia anamdunga sindano huku sehemu ya juu ya mguu ya huyu mtoto akalia kweli.

Huyu mwanaume anapulizia dawa kwa kuuwa wadudu shambani kwake ili kulinda mimea dhidi ya mashambulizi ya wadudu waharibifu.

Chanjo ya yellow fever inalinda dhidi ya homa ya manjano. Ugonjwa unaosababishwa na mbu. Inapendekezwa kwa wasafiri na watu wanaoishi maneno yenye athari ya maambukizi.

Hapa ni kituo cha afya ambapo chanjo inatolewa na daktari huyo, anaonekana akimdodhosha mtoto mdogo dawa ya mtoni ya polio mdomoni ili kumkinga dhidi ya mgonjwa huo hatari.

Hapa tunaezaona kuwa mtoto mdogo akiwa kwenye chumba cha tiba cha mazoezi huku akijifunza kutembea kwa msaada wa mpira ya kushikilia. Hili ni zoezi ya kumsaidia kupata nguvu na usawa wa mwili.

Huyu ni daktari wa masikio. Anashikilia mwangaza mkononi mwake, huku akimwangalia ndani ya sikio la mgonjwa huyo. Ili ayaone tatizo yenye anamuumiza masikio yake, na ampatie matibabu mazuri.

Hapa kunaendelea na zoezi la chanjo, inaweza kuwa ya polio au aina nyingine ya chanjo. Mtoto huyu amepokea chanjo hiyo, amewekwa alama kwa kidole chake cha kidogo cha mkono ili ajulikane alichukua.

Mtoto huyu anaonekana kuwa na vibale na madoadoa mingi mwilini hasaa mikononi, hii inaweza kuwa dalaili ya ugonjwa wa ngozi kama chicken pox . Daktari huyu anamuangalia vizuri ali amapatie matibabu.

Huyu mmama anaonekana kuwa alileta mtoto wake mdogo mwenye alikuwa mgonjwa hospitalini. Daktari anajaribu kumdunga sindano huku sehemu ya juu ya mkono ili mtoto huyo mdogo apate afueni.

Hapa ni hospitali hasa sehemu ya upasuaji. Inaonekana kuwa madaktari wanafanya upasuaji kwa mgonjwa aliyelazwa kitandani. Wamevaa mavazi maalum ya upasuaji, jambo linaloonyesha kuwa ni mazingira safi na yenye tahadhari kubwa.

Hapa kuna mtungi mdogo wa rangi ya nyeusi. Mama huyu anaonekana kuwa ananawa mkono wake vizuri ni kama anafundisha huyu mtoto namna ya kunawa mkono na kusafisha.

Huyu ni mtu anayeonekana mgonjwa na yuko katika kituo cha afya ili kupata matibabu. Daktari huyu anapatia sindano uku sehemu ya juu ya mkono ili apate naafu na ahisi afueni.

Hiki ni tanki kubwa la maji safi ya kunywa. Mazingira yanaonyesha kuwa ni ya shule. Naeza kuona kwamba wanafunzi wakisimama karibu wakiwa na chupa zao tayari za kujaza maji kwa ajili ya kunywa.

Chanjo hii ni ya homa ya manjano inayotolewa kwa wasafiri wanaoeda maeneo yaliyo na maambukizi haya. Hutoa kinga ya muda mrefu na mara moja tu inatosha kwa maisha yote.

Hapa ni hospitali ya meno pia tunaweza kuona kwamba kuna daktari akiwa kazini huku akimtibu au kumwangalia mgonjwa aliye kwenye kiti cha daktari wa meno. Na daktari amevaa vifaa vya kujikinga.

Hapa ni hospitali wa meno. Daktari anamhudumia Mgonjwa huku Nesi akihakikisha kuwa mwangaza uko vizuri, ili Daktari aweze kuona na kufanya matibabu kwa ufanisi.

Hii superD3 ni dawa ya kuongeza vitamin D mwilini. Husaidia mifupa kuwa imara, huzuia upungufu wa kalshiamu na uimarisha kinga ya mwilini.

Hii ni barabara ya lami iliyoharibika sana kutokana na maji mengi, Watu waliopo wanaonekana kuwa, wanaogopa sana kupita kwa sababu ya hali mbaya ya barabara hiyo.

Chanjo ya yellow fever inalinda dhidi ya Homa ya majano. Ugonjwa unaosababisha na mbu. Inapendekeza kwa wasafiri na watu wanaoishi maeneo yenye hatari ya maambukizi hii.

Hii ni chanjo ya virusi hai, waliodhoofishwa. Life attenuted rexin inamaanisha kwamba ina virusi halisi vilivyopunguzwa makali ambavyo vinasaidia mwili kujenga kinga bila kusababisha ugonjwa.

Hii ni choo kidogo kilichojengwa kwenye sehemu ya mji. Na kimetengenezwa kwa ajili ya watu wa eneo hilo ili kusaidia kueka usafi na kuzuia magonjwa.

Chanjo ya MMR, kulinda watoto dhidi ya magonjwa mitatu hatari. Suruwa, rubela na mtambwitambwi. Inasaidia kuzuia maambukizi, kuimarisha kinga ya mwili.

Hapa ni kama kumetokea na mafuriko makubwa yaliyosababisha na mvua iliyonyesha hivi karibuni kufunika barabarani. Magari hayawezi kupita hata watu binandamu ni ngumu kupita pia.

Mtu huyu anaketi huku akipewa chanjo na mhudumu wa afya. Wote wamevaa barakoa. Nyuma yao kuna watu wengi wakiwa kwenye mstari wakisubiri huduma.

Hili ni chanjo ya MMR iliyo expire kitamboni. Chanjo hii hulinda watoto dhidi ya magonjwa matatu hatari; surua, rubella na mtambwitambwi. Inasaidia kuzuia maambukiza na kuimarisha mwilini kulinda afya njema.

Huyu ni mgonjwa mwenye amelazwa kwenye kiti cha daktari wa meno. Akitibiwa kwa kutumia mwangaa wa blue unaotumika katika tiba ya meno kama kuziba mashimo. Hii inaonyesha huduma ya afya ya kinywa inayotolewa na wataalamu wa meno.

Boya water project, ni juhudi ya kusambaza maji safi na salama kwa jamii. Maji haya hutumika kwa kunywa, kupika, kumwagilia mimea na hivyo kuboresha afya, usafi na maisha kila siku hasa kwa watoto na familia zao.

Hawa ni wanawake wa jamii wa Maasai waliofaa mashuka ya kitamaduni. Wamebeba mtungi la maji juu ya vichwa vyao huku wakieleke nyumbani mwao baada ya kuchota maji.

Duka ni sehemu ya mapokezi katika hospitali ya meno, hapo ndipo wagonjwa wanapokelewa taarifa zao huchukuliwa na kupeleka mwelekeo wa daktari watakao amua.

Chanjo ya yellow fever inalinda dhidi ya homa ya manjano, ugonjwa unaosababishwa na mbu, inapendekezwa kwa wasafiri na watu wanaoishi maeneo yenye hatari ya maambukizi.

Hapa ni duka la dawa ambapo, dawa za kienyeji na za kisasa huuzwa, zikiwemo pia dawa za mifugo, baadhi zimeletwa na serikali kusaidia wananchi.

Hiki ni mtungi kubwa la maji safi ya kunywa. Mazingira haya yanaonyesha kuwa ni ya shule. Naeza kuona wanafuzi wakiwa kwa mstari wakijaribu kuijaza maji kwa chupa yao ili wakunywe.

Nature's Bounty D3 ni kirutubisho cha vitamin D3 , kinachosaidia kuimarisha mifupa, meno na kinga ya mwili. Pia husaidia mwili kuonyesha madini ya calcium vizuri.

Hapa kunaendelea na shughuli ya kubomoa nyumba za zamani ili kupisha ujenzi wa nyumba mpya za kisasa na zenye mandhari ya kuvutia zaidi. Wanatumia magari maalum ya kubomoa nyumba.

Hapa ni hospitali wa meno. Daktari anamhudumia mgonjwa uku nesi akihakikisha kwamba mwangaza uko vizuri ili daktari aweze kuona na kufanya matibabu kwa ufanisi.

Huyu ni daktari wa macho huku akimfanyia uchunguzi mgonjwa kwa kutumia kifaa maalum, hii inashiria mazingira ya kitaalum ya afya yanayopatikana katika vyuo vikuu vya tiba.

Vitamin D3, ni aina ya vitamin D ambayo husaidia mwili kuyeyusha na kufyonza kalsiamu. Jambo muhimu kwa mifupa imara, meno na afya ya misuli.

Huyu ni mama anayeonekana kuwa mgonjwa. Yuko katika kituo cha afya ili kupata matibabu. Na daktari pia anapatia sindano kwa sehemu ya juu ya mkono ili apate afueni.

Easy iron ni kirutumbisho cha madini ya chuma kinachosaidia kuongeza damu mwilini. Kinatumika hasa na wajawazito, watu waliopungukiwa damu na wanaohitaji kuongeza damu kiwango cha haemoglobin .

Sanitary pads ni pedi ya kike inayovaliwa ndani ya chupi wakati wa hedhi ili kufyonza damu hili husaidia kudumisha usafi kuzuia harufu mbaya na kadhalika ,zinaopatikana kwa ukubwa.

Huyu mtu anaonekana kuwa mgonjwa na yuko katika kituo cha afya ili kupata matibabu. Daktari pia anapatia sindano kwa sehemu ya juu ya mkono ili apate naafu na ahisi afueni.

Hapa ni hospitali wa meno inaonekana kuwa daktari wa meno anamtoa au anamtibu mgonjwa mwenye ana tatizo ya jino. Daktari amevaa glovu za usafi na anavifaa maalum vya kutibu mgonjwa.

Azithromycin tablets ni dawa y antibiotiki inayotumika maambukizi ya bakteria kama koo, pua, mabavu na ngozi. Inatumika kwa maagizo ya daktari na hupunguza maumivu na homa kwa harak.

Huyu mzee anaonekana kuwa mgonjwa na yuko nyumbani kwake. Huyu mchuguzi wa afya alifika kwake uku anapatia sindano kwa sehemu ya juu ya mkono ili apate naafu na ahisi afueni kutokana na maumivu anayopata.

Hapa ni hospitali wa meno. Inaonekana kuwa daktari wa meno anamtoa jino au anamtibu mgonjwa ambaye anamatatizo ya jino. Daktari amevaa glovu za usafi na anavifaa maalumu vya kitabibu huku mgonjwa amelazwa kwenye kiti maalumu cha matibabu.

Hapa kunaendelea na chanjo ya Polio. Mtoto huyo mdogo anaonekana akipewa hiyo chanjo kwa kutumia mdomo huku mama wake anashikilia mguu wake ili asiwe na harakati nyingine.

Huyo ni mama ambaye amejifungua hivi karibuni baada ya muda mfupi mtoto wake ameletwa. Yeye pamoja na mume wake wanamtazama kwa furaha na mapenzi. Mtoto huyu alivalishwa nguo zenye muundo wa krismasi, ili linaweza maanisha alizaliwa siku ya krismasi.

Hapa kuna tenki ndogo lenye maji safi pamoja na dawa ya kusafisha mikono yaani sanitizer . Vitu hivi vimewekwa kwa ajili ya watu kunawa mikono yao wanapoingia au wanapotoka eneo hilo ili kuhakikisha usafi na kuzuia kuenea magonjwa.

Chanjo ya MMR hulinda watoto dhidi ya magonjwa matatu hatari, ya kwanza ni surua, rubella na matambi tambi. Inasaidiaa kuzuia maambukizi kuimarisha kinga ya mwili na kulinda afya njema.

Huyu ni mama ambaye anayembeba mtoto wake mchanga kwa hospitalini kwa ajili ya kuchukua sindano wa chanjo ya kitamaduni, ili mtoto wake ajulikane nawe mKenya.

Hapa kumetokea na mafuriko makubwa yaliyosababisha na maji mengi kufunika barabara magari hayawezi kupita sana na baadhi ya nyumba zimejaa maji kutokana na mvua mkubwa iliyonyesha.

Huyu ni mgonjwa aliyelazwa kitandani cha hospitali, amewekewa mashine ya kumsaidia kupumua pia madaktari mawili wanaangalia hali yake na kuhakikisha vifaa vya matibabu vinafanya kazi vizuri.

Hapa ni choo cha umma yaani public toilet unaonekana kuwa hali nzuri ya usafi, ni muhimu kujenga public toilet mahali kama njiani, sokoni ili watu wajisaidie.

Huyu ni muuguzi ambaye anamhudumia mtoto mchanga hospitalini, na anaonekana akimfunika mtoto kwa taulo au shuka laini ili kumlinda dhidi ya baridi na kumpatia furaja. Huduma kama hii ni muhimu kwa kuhakikisha usalama, joto la mwili, na afya bora kwa watoto wachanga baada ya kuzaliwa.

Hawa ni wazima moto. Ni watu waliopata mafunzo maalumu na mahalizi ya dharura kama ajali, ufuriko au majanga mengine. Na wanayo majukumu lao ni kuzima moto. Wanaoitwa mara moja kutopotokea moto iwe nyumbani, mistuni, sokoni watafika tu kule. Na wao hutoa msaada watu waliokuwama ndani ya mjengo.

Hapa ni hospitali na mhudumu wa afya anajihadaa kuchukua dawa kutoka kwenye chupa uku akitumia sindano na anavaa mask kwa ajili ya kuzuia maambukizi.

Hapa ni hospitali hasa ni katika kichengo cha uzazi. Ni kama mama amejifungua hivi punde, inaonekana kuwa daktari amekuja kuangalia kama mtoto mchanga ako sawa.

Hapa ni hospitali wa meno pia kuna daktari akiwa kazini akimtibu mgojwa aliye kwenye kiti cha madaktari wa meno.

Hizi dawa zote ni vitamin D3 ni aina ya Vitami D ambayo husaidia mwili kuyeyusha na kufyonza kalsiamu. Jambo muhimu kwa mfupa imara, meno na afya ya misuri.

Hapa ni msituni wa ndani kabisa ambapo moto mkubwa umetokea inaonekana hali ya hatari na uharibifu.

Hapo ni hospitali wa meno. Inaonekana kuwa daktari wa meno anamtoa jino au anamtibu mgonjwa ambaye ana matatizo wa jino. Daktari amevaa glovu za usafi na ana vifaa maalumu vya kitibabu. Huku mgonjwa amelazwa kwenye kiti maalumu cha matibabu.

Huyu ni mama aliyejifungua hivi karibuni akiwa hospitalini. Anaonekana akimwangalia kwa upendo na kutazama mtoto wake mchanga. Hali hii inamwonyesha umuhimu wa baada ya kujifungua kwa mtoto na mama ili kuhakikisha afya njema.

Huyu ni daktari wa upasuaji. Anaonekana akimhudumia mtu aliyelazwa hospitalini, na ako na ufa kwenye mdomo wa juu. Anajulikana kama cleft lip . Upasuaji huu husaidia kurekebisha ufa hilo.

Hapa kuna kijana mdogo yaani teenager aliyesimama kwenye eneo ambalo kuna mabaki ya nyumba zilizoharibiwa na ameweka mkono wake juu ya uso ili kujikinga na jua au kuweza kuona vizuri sehemu mbali.

Huyo mzee anaonekana kuwa mgonjwa na yuko katika kituo cha afya ili kupata matibabu na daktari pia anapatia sindano kwa sehemu ya juu ya mkono ili apate naafu na ahisi afueni kutokana na maumivu aliopata.

Hapa kuna shughuli ya kubomoa nyumba za zamani, ili kupisha ujenzi wa nyumba mapya za kisasa, na zenye mandhari ya kuvutia zaidi. Kuna magari maalum ya kubomoa nyumba, na kazi kumeanza tu hivi karibuni.

Hapa ni hospitali wa meno pia tunaweza kuona dakatari akiwa kazini akimwangalia au akimtibu mgonjwa aliye kwenye kiti cha dakatari wa meno. Na adaktari amevaa vifaa vya kujikinga ili isishikwe na ugonjwa huo.

Chanjo ya MMR hulinda watoto dhidi ya magonjwa matatu hatari. Surua, rubela na matumwitumbwi. Inasaidia kuzuia maambukizi na kuimarisha kinga ya mwili na kujilinda afya njema.

Huyu mzee anaonekana kuwa mgonjwa na yuko katika kituo cha afya ili kupata matibabu na daktari pia ashamdunga sindano sehemu ya juu ya mkono ili apate naafu na ahisi afueni.

Hiyu ni mama aliyesimama pekeyake kwenye eneo la wazi, na kumekauka kutokana na ukame, anaonekana akiwa amechoka huku mbuzi wake pia wakikosa malisho na maji.

Huyu ni mgonjwa ambaye anayeonekena kuwa katika hali ya uchungu kwa mwili. Daktari aliyekuwa anamtibu anaonekana kuwa kumpatia huduma ya Physical Therapy. Hiyo husaidia mwili kurejea katika hali ya kawaida baada ya jeraha au kupasua.

Huyu ni mama wa jamii ya Maasai, anayekaa eneo la kijiji. Anaonekana kuwa na mtoto mchanga. Daktari amefika nyumbani kwao ili kumpa huduma za afya kwa ajili yake na mtoto wake pia.

Huyu ni mama mjamzito ambaye anaonekana kuwa na uchungu wa kujifungua. Kuna mama mwingine ako karibu yake ili kumpa msaada. Mama huyu msaidizi amevaa glovu na maski kuonyesha kuwa tahadhari ya usafi na kujikinga na maambukizi.

Hii ni chanjo ya kuzuia magonjwa matatu ,muhimu ya watoto.ya kwanza ni rubela, ya pili ni kabaranyora na pia surua. Hii chanjo ni kombora tatu yani Three in one na pia huitwa chanjo ya MMR.

Hapa ni hospitali ya meno, inaonekana kuwa daktari wa meno anamtibu mgonjwa ambaye ana tatizo la jino. Daktari amevaa glovu za usafi na ana vifaa maalum vya kutibu huku mgonjwa amelazwa kwenye kiti maalum cha matibabu.

Chanjo ya yellow fever inalenga dhidi ya homa ya manjano ugonjwa unaosababisha na umbu. Inapendekezwa kuwa safari na watu wanaoishi maeneo yenye hatari na maambukizi.

Hapa ni kama kumetokea na mafuriko makubwa yaliyo sababishwa na maji mingi kufunika barabarani. Watu au gari haiwezi kupta sana na baadhi ya nyumba zimejaa maji kutokana na mvua kubwa.

Hapa ni hospitali, hasa ni katika kichengo cha uzazi. Ni kama mama huyo amejifungua mimba hivi punde. Pia inaonekana kuwa madaktari walipatia fursa ya kuangalia mtoto wake mchanga.

Huyu ni daktari wa macho ambaye anamfanyia uchunguzi mgonjwa aliyefika hopsitalini kwa ajili ya matatizo ya macho. Daktari anatumia vifaa maalum ya kuangalia vizuri hali ya macho ya mgonjwa ili aweze kugundua tatizo na kumpa matibabu sahihi.

MMR ni chanjo inayokinga watoto dhidi ya magonjwa matatu hatari, ya kwanza surua, ya pili kusongwa na rubela. Utolewa utotoni ili kuzuia maambukizi haya na kulinda afya ya mtoto ni toleo ya pili.

Huyu ni daktari ambaye amemsafiri hadi kijijini kuwasaidia watu maskini. Aanampatia mgonjwa sindano ya dawa ya muhimu na anadunga sehemu ya juu ya mkono, na hii inamsaidia kuzuia kutibu mgonjwa ili watu ishi maisha yenye afya.

Hii ni dawa ya anti bayotiki inayotumika maabukizi ya bakteria kama pua, mapafu na ngozi. Inatumika kwa maagizo ya daktari na hupunguza maumivu na homa kwa haraka.

Chanjo ya MMR hulinda watoto dhidi ya magonjwa matatu hatari, surua, rubela na mtoamtambi. Inasaidia kuzuia maambukizi na kuimarisha kinga ya mwili na kuleta afya njema.

Hapa ni panda la elimu kuhusu HIV-AIDS. Katika hafla au maonyesho ya kijamii. Kuna mbunge lenye ujumbe unaosema sema we talk protection hili kuhamasisha matumizi sahihi ya protection during intercourse ilikupunguza maambukizi.

Hapa ni hospitalini hasa katika kiwango cha uzazi. Kuna mama mmoja alijifungua mimba hivi karibuni. Wazazi wake au familia wake wamekuja kungalai hali yake na ya mtoto wake pia.

Chanjo ya MMR ni chanjo muhimu inayolinda watoto dhidi ya maradhi mitatu hatari. Ya kwanza ni Surua, Mtambitambi na Rubella. Na hii husaidia watoto kukuwa salama bila kuadhiri na magonjwa haya.

Ili ni tembe ya dawa inayotumika kutibu matatizo kama bipola, dawa hii husaidia kurudisha usawa wa kemikali kwenye ubongo ili mtu awe mtulivu na afikirie kwa utaratibu.

Huyu ni mgonjwa ambaye anayeonekana kuwa katika hali ya uchungu kwa mwili na daktari aliyekuwa anamtibu anaonekana kuwa kumpatia huduma ya fizi theraphi yaani physical therapy , na hiyo husaidia mwili kurejea katika hali ya kawaida baada ya jeraha au kupasua.

Huyu ni mama aliyembeba mtoto wake juu ya tumbo yake, na anaonekana kuwa amechota maji na kuibeba kwa kichwa chake kwa ajili ya kujisafisha au kunywa.

core supplement bag ni kifurisho cha muhimu kwa mwili. Kinaweza kujumuisha vitamini, omega 3 na probiotic ili kuwasaidia afya ya moyo, ubongo au kinga ya mwili.

Hapa kunaendelea zoezi la chanjo. Inaweza kuwa ya Polio au aina nyingine ya chanjo ya watoto, na mtoto aliyepokea chanjo anawekwa alama kidole chake kidogo mkono wa kusu kwa kutumia kalamu ya wino.

Hawa ni wafanyakazi wa usafi. Wanakusanya takataka kutoka maeneo mbalimbali. Wanafanya muhimu ya kuhakikisha mazingira yanabaki safi na salama kwa jamii.

Hapa ni kama kumetokea na mafuriko makubwa yaliyosababisha na maji mingi kufunga barabarani hata watu ni ngumu kupita. Na baadhi ya nyumba zimejaa maji kutokana na mvua kubwa yaliyonyesha.

Huyu ni msichana Muislamu mwenye alileta mtoto wake mchanga hospitalini na daktari anajaribu kumdunga sindano ili huyu mtoto mchanga apate afueni kutoka na ugonjwa huo.

Hapa ni hospitali, hasa sehemu ya meno. Daktari anamhudumia mgonjwa huku nisi akihakikisha kuwa mwangazi uko vizuri ili daktari aweze kuona na kufanya matibabu kwa ufanisi.

Hapa ni barabara ambapo magari mawili yamegongana. Mojawapo ya magari hayo lilikuwa likibeba mafuta ya petroli na moja kati yao yamechomeka kutokana na ajali hiyo.

Hii ni dawa ya vitamini d-3 inayosaidia mwili kufonyeza calcium kwa ajili ya mifupa imara. Hutumiwa kutibu upungufu wa vitamin D kuthibitisha Rickets na kuhimarisha afya ya mifupa kwa watoto, wazee na wajawazito.

Vitamini D3 ni aina ya Vitamin D ambayo huasaidia mwili kuyeyusha na kufyonza kalshiamu yani calcium .Jambo muhimu kuwa mfupa imara, meno, afya ya misuli.

Hapa ni hospitali, mtoto huyu mdogo ni mgonjwa, amefikishwa hapa ili kupata matibabu, daktari huyu ndiye anayemchunguza na kumhudumia kwa uangalifu mkubwa ili kuhakikisha amepata nafuu haraka.

Hii ni boxi ya baridi lenye chupa ndogo za sampoli au chanjo. Kuna zingine huwa zinataka kuzihifadhi kwenye baridi ili kuhakikisha ubora wake wa udamu kabla ya kutumika hospitalini au kwenye vituo vya afya.

Chanjo ya MMR, ni chanjo muhimu inayolinda watoto dhidi ya maradhi mitatu hatari, ya kwanza mtambwitambwi, wa pili surua, wa tatu ni rubella. Chanjo hii husaidia watoto wawe salama bila kuadhiri na magonjwa haya.

Huyu ni mama anayebeba mtoto wake mchanga ambaye ni mgonjwa, inaonekana kuwa ameleta mtoto wake hosiptalini kwa ajili ya matibabu au uchunguzi wa afya.

Haya ni dawa ya antibiotiki inayotumika kutibu maambukizi mbalimbali yanayosababishwa na bakteria. Inasaidia kwenye magonjwa kama homa wa mabavu.

Hapa ni eneo la vijiji, ambapo shirika la msaada linawasili kuwasaidia watu wenye mahitaji. Wameletea gari lililojaa msaada kama chakula na pia mtungi wa kulichotea maji ili wajisaidie.

Mtoto huyu unaonekana kuwa na vipare na mandoa mingi mwilini. Hasa mikononi na miguu. Hii inaweza kuwa kwa dalili ya ugonjwa wa ngozi kama suruhu meji chicken box .

Folic acid husaidia kuzuia matatizo ya mafumo wafahamu kwa mtoto, huku Iron ikisaidia kutengeneza damu ya kutosha na upungufu wa damu kwa mama.

Hapa ni hospitali hasa katika kitengo cha uzazi. Ni kama mama mmoja amejifungua mimba hivi punde. Inaonekana kuwa dakatari anaangalia mtoto na anavalishwa nguo ili asishikwe na baridi.

Hii ni aina ya dawa ya kuongeza damu yenye madini ya chuma aina ya Ferrous Sulfate. Inasaidia kutibu upungufu wa damu yaani anemia, hasa watu wenye huchukuanga ni wajawazito na wenye waliopoteza damu nyingi.

Hapa kuna hospitali inayoitwa Ahero County Hospital. Kulitokea mvua kubwa ilionyeshwa kwa wingi na kusababisha mafuniko makubwa. Hadi iliingia hadi ndani ya hospitalini na kusababisha sehemu nyingi za hospitali kufurika.

Vitamin D3 ni aina ya vitamin D ambayo husaidia mwili kuyeyusha na kufyonza kalsiamu yani calcium .Jambo muhimu kwa mifupa imara meno na afya ya misuri.

Hapa kuna mtu aliyevaa mavazi kamili ya kujikinga pamoja na glovu, barakou na vifaa vya kuzuia maambukizi. Anaonekana akiwa akinyunyuzia dawa kwa kuua wadudu.

Hawa ni wafanyakazi wa usafi, wanakusanya takataka kutoka maeneo mbalimbali na wanafanya kazi muhimu ya kuhakikisha mazingira yanabaki safi na usalama kwa ujamii.

Hii ni hospitali, hasa sehemu ya upasuaji. Inaonekana kuwa madaktari wanafanya upasuaji kwa mgonjwa aliyelazwa kitandani. Wamevaa mavazi maalum ya upasuaji, jambo linaonyesha kuwa ni mazingira safi na yenye tahadhari kubwa.

Hapa ni hospitali hasa katika kitengo cha uzazi. Ni kama mama mmoja amejifungua mimba hivi punde, Inaonekana kuwa daktari anasikiliza mapigo wa moyo ya mtoto mchanga ambaye amelazwa sasa hivi.

Hawa ni madaktari walioamua kujenga tenti, mahali kuna watu wengi, ili watibu wagonjwa bila kulipa pesa. Huyu mhudumu wa afya anajiandaa kuchukua dawa kutoka kwenye chupa kwa sindano, huku amevaa barakoa kwa ajili ya kuzuia maambukizi. Mazingira yanayoonyesha kuwa huduma hii inatolewa katika eneo la wazi. huenda katika kampuni ya chanjo kwa jamii.

Hapa ni hospitali hasaa sehemu ya upasuaji. Inaonekana kuwa madaktari wanafanya upasuaji kwa mgonjwa aliye lazwa ya kitandani. Wamevaa mavazi maalum ya upasuaji.

Hapa ni hospitali hasa katika wodi ya wanawake. Mama mmoja amelazwa baada ya kujifungua mapacha. Madaktari mawili wanajaribu kuonyesha mama huyo mapacha wake.

Ni eneo ambapo ajali imetokea. Watu wengi wamefika kusaidia waharibiwa wa ajali hio. Kuna harakati mingi za kutoa msaada wa haraka kwa waliojeruhiwa.

Chanjo ya MMR ni chanjo muhimu unayolinda watoto dhidi ya maradhi mitatu hatari. Ya kwanza ni surua. Ya pili ni mitambwitambwi na rubella pia. Chanzo hii husaidia watoto kukua salama bila kuathiri na magonjwa haya na hudungwa watoto kabla hawajafika miaka mbili.

Hizi dawa zifuatazo ni dawa za antibayotiki zinazotumika kutibu maambukizi yanayosababishwa na bakteria na pia husaidia kutibu maambukizi ya koo, mapafu na ngozi. Ni muhimu dawa hizi zitumike kwa ushauri wa daktari ili kuepuka matumizi mabaya na kuzuia usuaga wa bakteria ile ya antibayotiki.

Chanjo ya MMR, hulinda watoto dhidi ya mgonjwa mtajwa hatari. Ya kwanza surua, wa pili rubella, na ya tatu mtambwitambwi. Inasaidia kuzuia maambukizi, kuimarisha kinga ya mwili na kulinda afya njema.

Huyu ni kijana mwenye anaonekana mgonjwa. Alifika hospitalini hili kupata matibabu. Daktari anamdunga sindano kwa sehemu yake ya juu ya mkono hili huyu kijana apate nawafu kidogo.

Huyu ni mama aliejifunguwa hivi kaibuni akiwa hospitalini, anaonekana akimwangalia kwa umpendo na kutazama mtoto wake mchanga, hari hii inamuonyeshea umuhimu wa baada ya kujifunguwa kwa mtoto na mama pia ili kuhakikisha afya njema.